Dawa nyingi za kimiminika zilizopo kwenye makopo ndani ya duka la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, ambapo pia zipo mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani, ambapo hutoa mazao mengi.

Viwatilifu vingi vilivyowekwa kwenye maboksi ambapo zipo ndani ya chupa ambazo zimetengenezwa kiwandani, zipo tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wakulima ili kwenda kuua magugu.

Duka dogo la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, ambapo muuzaji anamuuzia mteja mbegu kwaajili ya kwenda kupanda shambani, ambazo ni bora na zinatoa mazao mengi.

Duka dogo la kuuza viwakilipu vya mimea na wanyama, ambapo ndani yake zipo dawa pamoja na mbegu za kisasa za mboga za majani na matunda, ambazo zikipandwa huota haraka na kutoa mazao mengi.

Mbolea nyingi zilizotengenezwa kiwandani, zimewekwa kwenye mifuko meupe ambazo zinauzwa, pia wauzaji wamesimama mbele ya bidhaa hizo wakisubiri wateja.

Duka dogo la kuuza viwakilifu vya mimea na wanyama kama vile dawa nyingi zinazotumika kuuwa magugu shambani zilizowekwa kwenye makopo, ambapo wauzaji waliovaa barakoa wanamuelezea mteja bidhaa hizo.

Dawa ya kimiminika iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye chupa inayotumika kutibu magonjwa ya ng’ombe, ambayo hupatikana kwenye maduka ya viwatilifu vya mimea na wanyama.

Dawa ya mbwa ya kidonge iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye kisanduku kidogo, ambayo hutumika kutibu magonjwa yanayowasumbua wanyama hawa ili waweze kupona.

Chanjo iliyotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye kisanduku kidogo, ambapo huchomwa chini ya ngozi ili kuzuia magonjwa yanayo msumbua binadamu, ili aweze kuishi na kuwa na afya njema.

Duka kubwa la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama kama vile mbegu bora za kisasa ambazo zimepangwa vizuri, pia kuna dawa ambazo zinatumika kutibu magonjwa yanayosumbua mazao. Hii husaidia mkulima kuongeza uzalishaji.

Dawa inayotumika kutibu magonjwa ya mmbwa, ambayo imetengenezwa kiwandani na kuihifadhiwa kwenye karatasi, pia inapatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama.

Mbolea za kisasa zilizowekwa kwenye mifuko ambazo zimetengenezwa kiwandani, pia hupatikana kwenye maduka ya kuuza viuatilifu vya mimea na wanyama ambapo hutumiwa na wakulima kwaajili ya kusaidia mimea yao ili iweze kukua vizuri.

Mbolea inayooza ambayo imechakatwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko, ambapo ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima, ili waweze kuitumia, na baadae waweze kuongeza uzalishaji.

Dawa maalumu iliyotengenezwa kiwandani, na kuhifadhiwa vizuri kwenye kopo, na nyingine kwenye mfuko maalumu, inayotumika kutibu magonjwa ya kuku, pia hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama.

Duka la kuuza viwatilifu, ambapo kuna dawa zilizotengenezwa kwa njia ya kimiminika na kuhifadhiwa kwenye chupa, pia zinatumika kuua wadudu na magonjwa yanayoshambulia mimea na wanyama.

Duka la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama kama vile dawa na mbegu bora za kisasa zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo, ambapo hutumiwa na wakulima ili waweze kuongeza uzalishaji.

Miti mingi ya kahawa iliyostawi vizuri ambapo matunda yake yamekomaa vizuri, yapo tayari kuanza kuvunwa kwaajili ya kwenda kuuzwa viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wakichambua kahawa nyingi na kuziweka kwenye mifuko, kwa ajili ya kuziandaa kwenda kuziuza viwandani, ili waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la nyanya zilizostawi vizuri, ambazo zimepandwa kwa mstari pia yapo mabomba madogomadogo, kwaajili ya kumwagilia mimea hiyo, pia mkulima anachuma baadhi ya matunda hayo kwaajili ya kwenda kuyatumia nyumbani na mengine kuuza.

Bustani kubwa iliyopo katikati ya eneo lenye miti mingi ambayo inavitalu vingi ,vyenye mboga za majani zilizopandwa vizuri kwa mstari , ambazo zipo tayari kwenda kuvunwa kwaajili ya kwenda kuuzwa.

Nyanya nyingi nyekundu zilizopo kwenye mashina ambayo yamepandwa kwa mstari kwenye shamba kubwa, ambapo matunda hayo yapo tayari kuanza kuvunwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mananasi, ambapo mkulima ameshikilia moja ya mazao hayo ambayo yamevunwa, yapo tayari kuanza kuchukuliwa kupelekwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa la nyanya ambapo mimea hiyo imepandwa kwenye udongo uliowekwa kwenye mifuko meusi, ambapo mkulima anavuna matunda ya zao hilo kwa ajili ya kupeleka sokoni ili aweze kuyauza.

Viazi mbatata vingi vilivyokusanywa baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo wakulima wanaviandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni ili waweze kuviuza.

Kilimo cha nyanya nyingi zilizostawi vizuri kwenye shamba kubwa la zao hilo ambapo matunda yake yapo karibu kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakivuna viazi mbatata vingi kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, baadaye wataviandaa kwenda kuviuza sokoni na viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Vitunguu vingi vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, vinavyoandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakishirikiana kupanda viazi mbatata vingi kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo badae hutoa mavuno mengi kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani iliwaweze kujipatia kipato.

Wakulima wanavuna mahindi kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, yaliyokauka, ambayo yanaenda kuanikwa, na baadae kuondolewa mabunzi, ili yawe tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, na mengine kutumika kwa ajili ya chakula kwenye familia.

Viazi vitamu vingi vilivyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, zilizowekwa kwenye trei nyingi zenye rangi tofautitofauti, kama vile bluu na nyekundu; ambazo zipo tayari kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Nanasi nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo wafanyakazi wanaziandaa ili kwenda kuuza sokoni na viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la kahawa ambapo mwanamke ameshikilia baadhi ya mavuno aliyotoka kuyavuna, ambapo yapo tayari kwenda kuuza sokoni ili yaweze kwenda kutengeneza bidhaa zingine viwandani.

Viazi mbatata vingi vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo vinaandaliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kahawa nyingi zinazoandaliwa na wakulima, baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambapo baadaye zitasafirishwa kwenda kuuzwa viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Karoti nyingi zilizorundikwa karibu na shamba kubwa la zao hilo baada ya kuvunwa, zinaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kahawa nyingi zilizovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo ambazo zinaandaliwa na wakulima ili ziende kuuzwa kiwandani pia waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mahindi yaliyostawi vizuri ambapo mkulima anapita kuyaangalia pia yakikomaa vizuri na kukauka, huvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Kilimo cha mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa, kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mahindi mengi yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo ambayo yameanikwa yapo tayari kwa ajili ya kutolewa magunzi, ili baadaye yawekwe kwenye mifuko kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wakiandaa mahindi mabichi, waliyoyavuna kutoka kwenye shamba kubwa la zao kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda kuyauza sokoni, ili waweze kujipatia kipato.

Nyanya nyingi zilizokomaa vizuri ambazo zimetoka kuvunwa kutoka kwenye shamba kubwa la zao hilo, zikiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani na zingine kwenda kuuzwa sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Vitunguu vingi vilivyovunwa kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambavyo baadaye vitakusanywa kwa ajili ya kuandaliwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa lenye migomba mingi iliyostawi vizuri ambapo kuna mikungu mingi ya ndizi iliyokomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la nyanya zilizopandwa vizuri kwa mstari ambazo zimestawi vizuri, pia mkulima ameanza kuvuna kwa ajili ya kwenda kuziuza sokoni ili yaweze kujipatia kipato.

Kabichi nyingi zilizokusanywa pamoja karibu na shamba kubwa la zao hilo, ambapo zipo tayali kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wakiandaa viazi vitamu vingi vilivyokusanywa karibu na shamba kubwa la zao hilo ambavyo vimetoka kuvunwa. Pia vinawekwa kwenye trei nyingi ili viweze kusafirishwa kwenda kuuzwa sokoni.

Shamba kubwa la vitunguu vingi vilivyostawi vizuri, ambapo kuna mabomba mengi yamewekwa kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo ili iweze kustawi vizuri, na baadaye, mavuno yake huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mipapai mingi iliyopandwa kwa mstari ambayo imestawi vizuri, pia imezaa matunda mengi ambayo yapo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba kubwa lililotengenezewa matuta ambayo yamepandwa mbegu za mazao mbalimbali ya chakula na biashara, kama vile mahindi pia mabomba yanapita kumwagilia mimea hiyo.

Eneo la bustani kubwa, iliyopandwa mboga za majani nyingi, zilizostawi vizuri, zipo tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji cha chainizi nyingi, ambazo zimestawi vizuri. Pia kuna mabomba yanayopita kumwagilia mimea hiyo, ili iweze kukua haraka na baadae kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Vitunguu vingi vilivyostawi vizuri, kwneye shamba kubwa la zao hilo. Ambapo kuna mabomba yanayopita kumwagilia mimea hiyo, ili iweze kustawi vizuri na baadaye kutoa mazao mengi. Ambayo yataenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

kilimo cha umwagiliaji cha mboga za majani zilizopandwa karibu na makazi ya watu, ambapo zipo tayari kwa ajili ya kuunza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Sehemu maalumu ya kuotesha mbegu za kisasa, ambapo imetengenezwa vizuri, pia kuna mimea mingi iliyostawishwa vizuri ambayo iko tayari kwa ajili kupandwa eneo la ardhi au kuuzwa.

Shamba kubwa likilimwa kwa kutumia trekta linaloandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kama vile mahindi, mtama na kunde ambapo mazao yake yakikua huvunwa na kwenda kuuzwa masokoni na viwandani.

Kilimo kikubwa kwenye mashine ya kisasa ambapo mimea mingi imestawi vizuri ambayo yote ni ya kijani pia ikikuwa na kutoa mazao, kuvunwa na kupelekwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha kisasa kwenye mashine maalumu iliyotengenezwa vizuri ambapo mimea mingi imepandwa kwa mstari, iliyostawi vizuri badae mazao yake yakikomaa vizuri vunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo kikubwa cha nyanya nyingi zilizostawi vizuri kwenye mashine kubwa iliyotengenezwa kwa ajili ya kupandia na kustawishia mimea hiyo, ambapo mazao yake yakikua hutolewa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mashine kubwa ya kisasa iliyotengenezwa vizuri kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambapo imepandwa mazao mengi yaliyo stawi vizuri, ambayo yako tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Wakulima wakitumia mashine kubwa kukusanya nyasi nyingi ndefu zilizokauka kwa ajili ya kuzichoma na baadaye kuliandaa shamba ili iweze kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kama vile mahindi choroko na maharage.

Mimea mingi iliyopandwa kwenye mashine kubwa ya kisasa iliyotengenezwa vizuri ambapo, ikikua na kutoa mazao mengi huchukuliwa na kwenda kuuza sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa linalolimwa na trekta ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kama vile, mahindi na maharage, ambayo baadae yakikua hutoa mazao mengi kwa ajili ya kuuza.

Mashine kubwa ya kisasa iliyotengenezwa vizuri ambayo imepandwa mimea mingi iliyostawi vizuri, pia ikikomaa vizuri hutoa mazao mengi na baadae huvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Wakulima wakilima kwa kutumia trekta wakiandaa shamba ili liwe tayari kwa ajili ya kupandwa mazao mbalimbali ya chakula na biashara kama vile mahindi, maharage, na kunde.

Uvuvi wa samaki kwa kutumia nyavu kwenye bwawa ambapo viumbe hao wakitolewa huenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wavuvi waweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki kwenye kifaa maalumu cha kisasa kilichotengenezwa kwa vioo na kufunikwa ambapo viumbe hao wakikua, huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni ili mfugaji aweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki kwenye bwawa lililotengenezwa ambalo limefunikwa na nyavu lililopo mbali na makazi ya watu, ambapo viumbe hao wakikua vizuri huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki kwenye bwawa kubwa lililotengenezwa mbali na makazi ya watu, ambapo limefunikwa na nyavu nyingi ili kuzuia wadudu wasiweze kuingia. Kwa ajili ya viumbe hao, waweze kukua haraka na baadae kuchukuliwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Ufugaji wa samaki kwenye bwana dogo lililotengenezwa vizuri, lililopombali na makazi ya watu ambapo viumbe hao wakikua huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo wakulima wanatumia mitambo iliyounganishwa kutoka kwenye chanzo cha maji, kumwagilia mimea mingi iliyopandwa kwenye vitalu ambayo imestawi vizuri ipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Eneo kubwa la msitu ambao una miti mingi mirefu na majani mengi makavu ambapo mimea hiyo ni muhimu kwa ajili ya binadamu aweze kujipatia kuni, mkaa na mbao kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile kuuza na kujengea nyumba.

Mto mdogo wenye maji machache, ambao unapita katikati ya eneo la msitu, ambalo lina miti mingi mirefu ya kijani pia majani mengi, ambapo kuna ndege wa asili na wanyama.

Sehemu ambapo kuna mbegu nyingi za miti ambazo zimeoteshwa, pia miche hiyo ikikua vizuri huchukuliwa na kwenda kuuzwa na mingine kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Mkulima anapanda miche ya miti baada ya kukata baadhi ya mimea hiyo kwa ajili ya matumizi ya: mbao, mkaa na kuni. Pia ustawishaji wa mazao haya ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza karatasi kwenye viwanda.

Sehemu ya kuoteshea mbegu za miti, ambapo kuna mimea mingi iliyostawi vizuri, ambayo baadae ikikua vizuri, huchukuliwa au kuuzwa, na kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Msitu mkubwa wenye miti mingi mirefu, majani mengi marefu na vichaka vingi; pia hutumika kwa ajili ya kupata mbao, kuni ili binadamu aweze kujipatia kipato.

Mto wenye maji kidogo unaopita katikati ya msitu mkubwa wenye majani mengi marefu, miti mingi mirefu ambayo inaweza kutumiwa kwa ajili ya kuni, mkaa na mbao.

Mboga za majani nyingi zilizopandwa kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba meupe yaliyotobolewa pia zikikomaa vizuri huvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na zingine kwenda kuuzwa.

Kilimo kikubwa cha kisasa, kwenye eneo ambalo limefunikwa ili kupunguza mwanga wa jua, ambapo mimea hiyo imestawi vizuri, ipo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Kilimo kikubwa cha kisasa ambapo mboga za majani nyingi za aina mbali mbali kama vile chainizi, zimepandwa kwenye mabomba makubwa meupe, yaliyotobolewa matundu madogomadogo yanayolingana, ambapo eneo hilo limefunikwa juu ili kupunguza mwanga wa jua.

Kilimo cha kisasa cha mimea ambayo ni mbogamboga za majani nyingi, zilizostawi vizuri kwenye mabomba ambayo yametobolewa na kuwekewa maji, ambapo ikikomaa vizuri huvunwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na zingine kuuzwa.

Mboga za majani nyingi zilizopandwa kwenye maji, yaliyopo kwenye chombo maalumu kilichotengenezwa vizuri, ambazo zimestawi vizuri, zipo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa kwenda kuuza sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mboga za majani kwenye maji ambazo zimestawi vizuri zipo tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni ili mkulima aweze kujipatia kipato pia zingine hutumika kwa ajili ya chakula.

Kilimo cha mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba makubwa yaliyounganishwa vizuri, ambapo zipo tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha mimea kwenye maji, ambayo yamewekwa kwenye chombo maalumu pia imestawi vizuri baadae hutoa mazao mengi kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Mboga za majani zilizopandwa kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba madogomadogo, yaliyowekwa vizuri ambapo zikikomaa vizuri huvunwa kwa ajili ya matumizi ya chakula ya familia na nyingine huenda kuuzwa.

Kilimo cha mboga za majani kwenye maji yaliyopo kwenye mabomba meupe, ambazo zimestawi vizuri ipo tayari kuanza kuvunwa ili kutumika kama chakula kwenye familia, na nyingine kwenda kuuzwa.

Mimea mingi iliyo pandwa kwenye maji ambayo imestawi vizuri pia ikikomaa na kutoa mazao, huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mimea iliyopandwa kwenye maji yaliyopo kwenye chombo maalumu kilichotengenezwa vizuri, ambapo kimewekwa ndani ya nyumba, pia mazao yakivunwa huenda kuuzwa sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mimea mingi iliyopandwa kwenye mabomba yenye maji ambapo ikikua hutoa mazao mengi kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha mimea kwenye maji, ambapo imestawi vizuri na baadaye ikiwa tayari huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mimea iliyopandwa kwenye maji, ambayo imewekwa kwenye kopo ambalo limetobolewa ili iweze kupata mwanga wa jua, na iweze kustawi vizuri, na baadae kutoa mavuno kwa ajili ya kuuza.

Mbogamboga nyingi zilizostawi vizuri ambazo zipo tayari kuanza kuvunwa ili ziende kuuzwa viwandani na sokoni, ambapo zimepandwa kwenye shamba kubwa ambalo linamwagiliwa.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mstari, ambazo zimestawi vizuri. Pia eneo hilo limezungukwa na miti mingi ya kijani, ambapo mazao hayo ikiwa tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mimea mingi iliostawi vizuri ambayo imefungwa na kamba ili iweze kukua ambapo mkulima anatembelea shamba hilo, pia limefunikwa juu ili kupunguza mwanga wa jua.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji cha nyanya nyingi kichopandwa kwa mstari kwenye matuta makubwa, ambayo yamewekewa mabomba kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo ili iweze kustawi vizuri. Pia matunda yake yapo tayari kuanza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa la tumbaku zilizostawi vizuri ambapo zipo tayari kuanza kuvunwa, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili kutengenezwa sigara na bidhaa zingine.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwa mstari ambayo yamestawi vizuri bado ni madogo, yakikua hutoa mazao ambayo huvunwa na badae kwenda kuuzwa sokoni na viwandani.

Sehemu ya kiwanda yenye mitambo maalumu kwa ajili ya kusindika mazao, ambapo kuna nyanya nyingi zimewekwa kwenye trei, zinazoandaliwa kutengeneza bidhaa zingine kwa ajili ya kuuza.

Kilimo cha nyanya nyingi zilizopandwa kwa kwa mstari kwenye sehemu maalumu iliyotengenezwa vizuri kwa kisasa, ambapo mazao yake yakikua huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wakivuna vitunguu vingi ambavyo wanavikusanya na kuviandaa kwa ajili ya kwenda kuviuza sokoni na viwandani, ili waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji cha mimea mengi iliyopandwa kwa mstari; ambayo imestawi vizuri, ambapo mazao yake yapo tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani; ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Migomba mingi iliyopandwa kwa mistari ambayo imestawi vizuri, ambapo baadae hutoa mikungu mingi ya ndizi ikikomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mimea mingi iliyo limwa vizuri kwa njia za kisasa, ambayo imepandwa kwa mstari pia imefunikwa na kufungwa kamba ili iweze kustawi vizuri, na badae kutoa mavuno mengi kwaajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima wameze kujipatia kipato.

Trekta ikipalilia shamba kubwa la mimea mingi, iliyopandwa mstari ambayo imestawi vizuri. Ambapo mazao yake yakivunwa huenda kuuzwa sokoni na viwandani, kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Banda kubwa lililo jengwa vizuri na kuwekewa taa ambapo kuna kuku wengi weupe wa kisasa ambao wakikua wanakua teyari. Huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Kilimo cha mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri kwenye shamba kubwa la zao hilo, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuanza kuvunwa, ili ziweze kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kilimo cha umwagiliaji cha nyanya nyingi zilizostawi vizuri, ambapo matunda yake yapo tayari kuanza kuvunwa kwenda kuuzwa sokoni na viwandani ili wakulima waweze kujipatia kipato. Pia kuna mabomba yanayopita kumwagilia mimea hiyo.

Wakulima wakivuna majani mengi ya chai kwenye shamba kubwa la zao hilo lenye miche iliyostawi vizuri ambapo wanaandaa kwa ajili ya kwenda kuuza viwandani ili waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa lililopandwa maharage kwa mstari ambayo yamestawi vizuri pia kuna mabomba mengi yamewekwa kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo, ili iweze kukua haraka na badaye kutoa mazao mengi.

Dimbwi dogo lenye maji, ambalo limezungukwa na sehemu yenye miinuko pia kuna uoto wa asili, kama vile; majani mengi ya kijani na makavu, ambapo hutumiwa na wakazi wa sehemu hiyo kunyweshea mifugo.

Sehemu ya ardhi yenye miinuko na mabonde ambapo kuna uoto wa asili kamavile majani ya kijani, pia vichaka na miti michache ambalo lina mandhari nzuri ya kuvutia watalii.

Eneo lenye milima mifupi yenye barafu ambapo pia kuna uoto wa asili, ambao ni majani machache ya kijani; pia sehemu hii ni kivutio kikubwa cha utalii.

Eneo kubwa tambarare ambopo kuna makazi ya watu ya aina mbalimbali, pia upo uoto wa asili wenye majani mengi na miti mingi ya kijani, ambapo sehemu hii ni kuvutio cha utalii.

Eneo lenye mlima ambao ni mandhari nzuri ya kuvutia ambapo imezungukwa na uoto wa asili, kama vile majani mengi mafupi ya kijani pia, miti michache na vichaka vingi ambapo inavutia watalii.

Eneo kubwa la ardhi ambalo nitambalale, lenye uoto wa asili ambao ni majani mengi mafupi makavu pia ipo miti michache ambapo sehemu hii ipo karibu na makazi ya watu.

Eneo kubwa la ardhi lenye uoto wa asili wenye majani mengi na vichaka vingi pia kuna wanyama wa asili ambao wanavutia watalii, sehemu hii ipo karibu na makazi ya watu.

Eneo kubwa tambarare, lenye uoto wa asili ambao ni majani mengi mafupi ya kijani, miti michache na vichaka vichache, ambapo pia kuna wanyama wa asili wanaovutia watalii.

Mto wenye maji mengi, uliopo katikati ya eneo lenye tambarare na miinuko michache. Pia kuna uoto wa asili wenye majani mengi marefu, pamoja na vichaka vichache na miti michache.

Sehemu ya ardhi yenye milima mirefu na mifupi, pia kuna eneo tambarare lenye uoto wa asili, ambao ni miti mingi mirefu, majani mengi mafupi pamoja na vichaka vingi, ambapo katikati kuna barabara inayopita, ambayo inatumiwa na wakazi wa sehemu hiyo kusafirisha bidhaa na watu.

Eneo kubwa la tambarare lenye majani mengi mafupi ya kijani ambalo hutumiwa na wakazi, waliopo katikati ya sehemu hiyo kwa shughuli mblimbali kama vile kilimo pamoja na kulishia mifugo.

Sehemu ya ardhi yenye milima mirefu na mifupi, yenye mabonde, ambapo pia kuna uoto wa asili ambao ni majani mengi mafupi ya kijani, pia eneo hili lina mandhari nzuri ya kuvutia watalii.

Sehemu ya ardhi yenye miinuko na mabonde ambapo pia kuna maji ya mto unaopita yanayotumiwa na wakazi wa eneo hilo kwa ajili ya shuguli ya kilimo cha umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya hifadhi ya taifa ambako kuna mimea, ndege na wanyama wengi wa asili ambao ni kivutio kikubwa cha utalii, pia watu wengi hufika katika eneo hilo kujionea viumbe hao.

Eneo lenye milima yenye barafu, ambalo linazungukwa na uoto wa asili, wenye miti na majani mengi ya kijani machache, ambapo sehemu hii inavutia watalii.

Eneo la ardhi lenye tambarare na miinuko michache pia kuna uoto wa asili kama vile majani mengi mafupi ya kijani, vichaka vingi pamoja na miti chache.

Barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo tambarare lenye miti mingi, ambayo inaweza kutumika kutengenezea kuni, mkaa na mbao kwa ajili ya kuuzwa, ili binadamu aweze kujipatia kipato.

Eneo ambalo kuna mto umepita katikati wenye maji kidogo, ambao unaunganisha sehemu mbili zenye uoto wa asili, kama vile: miti michache, majani machache, pamoja na vichaka vingi.

Eneo kubwa la ardhi lenye tambarare ambapo kuna uoto wa asili wenye majani mengi marefu ya kijani, pia kuna vichaka vingi na miti michache ambapo pia sehemu hii inafaa kwa ajili ya kilimo.

Mto wenye maji, ambao upo katikati ya eneo tambarare, lenye uoto wa asili kama vile, majani mengi mafupi ya kijani, ambapo linaweza kutumiwa kwa ajili ya kilimo.

Eneo lenye miinuko na tambarare ambapo kuna mto unaopita katika sehemu hiyo unaotumiwa na wananchi wa mahali hapo, kwa ajili ya kumwagilia mimea pia kuna uoto wa asili wenye miti na majani mengi.

Mifugo mingi iliyowekwa kwenye eneo lililozungushwa kutengeneza uzio kwa kutumia miti mingi mikavu, ambapo kuna mbuzi na kondoo wengi weupe ambao wanauzwa.

Ufugaji wa mbuzi ambao wamewekwa kwenye banda lililo tengenezwa kwa mbao ambapo wanawekewa majani ili waweze kupata chakula na baadae wakikua kwenda kuuzwa.

Mbuzi watatu wakubwa waliofungwa kamba, ambao wanaangaliwa na mtaalamu wa mifugo. Ili aweze kutibu magonjwa yanaowasumbua. Pia ufugaji wa wanyama hawa ni muhimu kwa ajili ya kujipatia maziwa, na kuwauza kupata kipato.

Vifaranga wengi wadogowadogo wa bata, ambao wamewekwa kwenye trei, pia wapo tayari kuuzwa na kupelekwa kwenye banda kubwa, kwa ajili ya kufugwa na baadaye wakiwa wakubwa, huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Bata wengi wenye rangi nyeupe ambao wapo nje ya banda lao ambapo wanawekewa vyakula na mfugaji, pia wakikua huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni kwaajili ya kujipatia kipato.

Kuku wengi wakubwa weupe wakisasa walio wekwa kwenye mabanda yaliyo tengenezwa, vizuri ambao wamewekewa vyakula ambapo wanauzwa bei tofauti tofauti ili wafugaji waweze kujipatia kipato.

Bata wengi weupe wanaowekewa vyakula na maji ili waweze kukua vizuri na baadaye, kuchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni ili mfugaji aweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mbegu nyingi zilizochipua ambapo yapo mabomba madogo madogo meusi yaliyounganishwa vizuri ambayo yana matundu kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye bustani kubwa ambayo imewekewa mabomba yanayosaidia, ilì mimea hiyo iweze kupata maji na kukua, baadae mavuno huchukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Kitalu cha kuoteshea mbegu ambapo nyingi zimechipua, pia zinahitaji mwanga kidogo wajua na kuendelea kumwagiliwa maji, pia zikikuwa huchukuliwa na kwenda kupanda sehemu nyingine ya ardhi.

Shamba kubwa ambalo limewekewa mitambo midogomidogo, kwa ajili ya kumwagilizia mimea mingi ambayo ni chainizi, ambazo bado ni ndogo zikikuwa na kukomaa vizuri huvunwa na kwenda kuuzwa.

Mbegu nyingi zilizooteshwa kwenye vyombo maalumu ambavyo vimewekwa karibu na dirisha ili viweze kufata mwanga kidogo wajua ambapo baadaye huenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Mbegu za kisasa maalumu za saladi, ambazo zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko maalumu, ambapo zipo tayari kwenda kupandwa kwenye ardhi, ambapo zikiota hukua haraka na kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Mbegu nyingi zilizowekwa kwenye mabakuri ambazo ni za nafaka kama vile: mahindi, maharage, mbaazi na choroko zinazouzwa kwa wakulima ili waweze kwenda kupanda.

Mbegu za kisasa na bora za tikiti maji, zilizotengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri, kwenye mfuko maalumu ambapo hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, pia zikipandwa huota na kukua haraka na baadae kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Duka la kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama kama vile, mbegu bora za kisasa za mahindi na mboga za majani pia dawa kwa ajili kupulizia mimea na wanyama kwa ili kuua wadudu.

Mbegu zilizo chipua kutoka kwenye udongo uliopo kwenye ndoo wa rangi nyeusi, ambazo zimewekwa kwenye ukuta wa nyumba ili uweze kupata mwanga kidogo wa jua ili mimea iyo iweze kustawi vizuri.

Mbegu nyingi za vitunguu zilizochipua vizuri, ambapo hukua na kutoa mazao mengi kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na viwandani, pia ndani ya shamba hilo kuna mabomba mengi yanayopita kumwagilia mimea hiyo.

Mbegu bora za kisasa za mboga za majani aina ya mnavu, ambazo zimetengenezwa kiwandani na kuhifadhiwa vizuri kwenye mfuko maalumu pia hupatikana kwenye maduka ya kuuza viwatilifu vya mimea na wanyama, ambapo zikipandwa huota na kukua haraka na kutoa mazao mengi.

Mbegu nyingi zilizochipua kwenye chombo maalumu chenye udongo ambapo mimea hiyo inapata mwanga kidogo wa jua ili iweze kukua vizuri na baadae kuchukuliwa na kwenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Mbegu bora za nyanya zilizotengenezwa kiwandani ambapo zikipandwa kwenye ardhi huota na kukua haraka na baadaye kutoa mazao mengi, ambapo humsaidia mkulima kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwa mstari ambayo yapo kwenye matuta, pia yanasubiri kufanyiwa palizi ili yaweze kustawi vizuri na baadae kutoa mazao mengi kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya kuoteshea mbegu, ambapo imefunikwa na pia inaruhusu mwanga kidogo wa jua ili mimea hiyo iweze kustawi vizuri na baadae ikikua huenda kupandwa sehemu nyingine ya ardhi.

Sehemu ya kituo cha afya kwa ajili ya kutibu wanyama, ambapo wapo wataalamu wa afya ya viumbe hivyo ambao wanamuosha mbwa mdogo kwenye maji kwa kutumia dawa.

Kipeperushi cha kituo cha afya kwa ajili ya kutibu wanyama kama vile: mbwa, paka na sungura; ambapo kimeandikwa huduma zinazopatikana kwenye sehemu hiyo.

Mabanda mengi ya mbwa, yaliyotengenezwa kwa mbao na kuwekewa milango pia madirisha ambapo yameezekwa kwa bati. Pia huuzwa ili wateja waweze kununua kwa ajili ya kufugia wanyama hawa ambao ni muhimu kwa ajili ya ulinzi hasa wakati wa usiku.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao na kuwekewa dirisha na mlango ambapo limeezekwa kwa bati, pia linaweza kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda mahali pengine pia limewekwa karibu na makazi ya watu.

Mbwa ambaye yupo ndani ya banda lake ambalo linahamishika lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, ambapo lipo karibu na makazi ya watu. Ufugaji wa wanyama hawa ni muhimu kwa ulinzi hasa wakati wa usiku.

Mbwa wengi wa kisasa ambao wamefungwa shingoni, pia kupewa vyakula maalumu na chanjo ili kuwazuia wasipate magonjwa. Ambao husaidia hasa katika shughuli za ulinzi wakati wa usiku.

Sehemu ya mbuga ya wanyama yenye mto wenye maji mengi unaopita katikati ya eneo hilo pia kuna uoto wa asili, wanyama na ndege wengi wanaovutia watalii.

Eneo la hifadhi ya taifa ambapo kuna watalii wamefika kutembelea sehemu hiyo ili waweze kujionea wanyama wengi wa asili kama vile tembo, swala na pundamilia.